Mlango wa duka la nguo lililoandikwa LA ROSA kwa herifu kubwa za zambarau. Ndani ya duka, kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki, na pia nguo kadhaa zimewekwa kwenye maonyesho ya manekeni. Nguo hizo zinaonekana kuwa za aina mbalimbali, zikiwemo kanzu ndefu na sketi.

Duka la nguo limefunguliwa ndani ya jengo la maduka, likionyesha uteuzi mpana wa nguo zilizopangika vizuri. Mavazi ya aina mbalimbali, ikiwemo jaketi, mashati, na suruali yamening'inizwa kwenye rafu na mannequins . Milango ya kioo inaingia ndani ya duka na sakafu inaonekana kuwa safi.

Duka la Woolworths linaonekana likiwa na milango mikubwa ya glasi na alama inayoangaza juu. Ndani ya duka, nguo na bidhaa nyingine zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu na mannnequins . Taa za ndani zinatoa mwanga mzuri, zikiangazia bidhaa zilizopangwa kwa ajili ya wateja.

Duka la Levi's linaonekana likiwa wazi na limejaa nguo za jeans, mannequins kadhaa yamepangwa ndani ya duka, yamevalia jeans mbali mbali na mashati. Kwa nje, kuna bango kubwa lenye maneneo curvy jeans , yaliyoandikwa wazi, ikionyesha aina ya bidhaa wanazo uza.

Katika duka la nguo, kunaonekana bidhaa zilizopangwa vizuri. Sehemu ya mbele kuna kielelezo cha bandia kilicho valia shati ya maridadi lenye ruwaza ya kiafrika au asia, na suruali ya kahawia . Nyuma ya kielelezo hicho rafu zimejaa viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo viatu vya kiume na kike.

Reki ya chuma imejazwa na viatu mbalimbali vilivyo tundikwa ikionyesha aina tofauti ya viatu vya watoto ama wanawake. Vyatu hivi vimepambwa kwa rangi mbalimbali vikiwemo bluu, waridi na kijani kibichi

Duka la nguo likiwa limepangwa vizuri na taa nyingi za dari. Nguo za aina mbalimbali zimening'inia kwenye rafu za chuma pande zote mbili za duka na pia zimepangwa kwenye meza za maonyesho katikati.

Ndani ya duka kubwa la nguo rafu na vibonzo vimejaa nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati, suruali na sketi. Nguo za rangi angavu zimetundikwa kwenye hanger na kupangwa vizuri kwenye rafu zikionyesha mitindo tofauti.

Uuzio wa ukuta wenye bidhaa mbalimbali za mapambo hasa herini umepangwa kwa urembo. Herini nyingi ndogondogo zimening'inia kwenye ndoano huku zingine kubwa na zenye thamani zaidi zikiwekwa kwenye mabano mekundu yenye vitambaa.

Duka kubwa la nguo limejaa bidhaa zilizopagwa vizuri kwenye rafu na stendi. Nguo mbalimbali ikiwemo viatu na vifaa vingine, zimepagwa kwa utaratibu zikionyesha kuwa ni duka la kisasa la rejareja.

Seti ya viti vya watoto wachanga vinavyoonyesha miundo ya rangi tofauti. Vimepangwa kwenye duka. Kiti kimoja kimepambwa kwa michoro ya matunda yenye rangi ikiwa na meza nyeupe ya plastiki mbele. Viti vingine vimeonekana nyuma vikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa za watoto.

Duka la nguo limejaa nguo na viatu vilivyopangwa kwenye rafu na hangers . Viatu vya kuteleza vya rangi mbalimbali vikiwemo vya kijani kibichi na waridi limetundikwa kwenye ukuta. Nguo za watoto zenye miundo ya rangi tofauti zimetundikwa kwenye hangers zikionesha mavazi ya kupendeza. Mpangilio huu unaashiria duka la kisasa la nguo na viatu.

Rafu zilizojazwa bidhaa zimepangwa kwa utaratibu ndani ya duka. Kila rafu ina vikundi vya bidhaa zinazofungashwa kwa plastiki zikiwemo nguo, vitambaa au vitu vingine vya nyumbani. Rangi mbalimbali zinaonekana kutoka kwa zambarau hadi buluu na njano.

Katika duka hili la nguo, mikono ya mtu inaonekana ikishikilia fulana nyeusi. Fulana hiyo ina picha ya mchezaji wa mpira wa kikapu, aliyevalia jezi namba tatu ya Sixers . Nyuma ya fulana kuna vitambaa vingine vilivyopangwa kwenye virungu na pia kuna neon sign iliyoandikwa inevitable .

Rafu iliyojaa miwani ya jua ya aina mbalimbali imewekwa ukutani ikionyesha rangi na mitindo tofauti. Kila jozi ya miwani imepangwa kwa uangalifu kwenye vigingi ikidhubutu wateja kuona chaguo nyingi. Mwanga unaangaza kwenye miwani ukiangazia baadhi ya fremu na benzi zao.

Duka la nguo likiwa na safu ndefu za makabati yaliyojaa nguo zilizoning'inizwa na zilizokunjwa. Nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati na suruali zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na rangi tofauti.

Maegesho makubwa yaliyojaa magari ya aina na rangi tofauti yakiwa yamepangwa kwa safu nadhifu. Magari mengi yanaonekana kuwa ya kisasa na yamepakiwa kwa umakini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu na anga ni nyeupe ikionyesha uwezekano wa kuwa ni siku ya baridi.

Magari mengi yamepangwa kwa safu ndefu. Magari hayo yana rangi tofauti tofauti kama vile fedha, nyeupe, na giza, na yote yameelekezwa upande mmoja. Miundo ya magari haya inaashiria kuwa ni magari ya kisasa na yanayotumika sana mijini.

Gari ndogo nyeupe aina ya Suzuki Alto imepaki kwenye eneo lenye mawe, huku nyuma yake kukiwa na ukuta wa mawe na mimea. Rims za gari zinaonekana kuwa za chuma na hazina michoro ya kupendeza zikionyesha unyenyekevu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri ikionyesha mwanga wa kutosha.

Gari dogo jeupe la abiria limesimama kando ya barabara likionyesha dalili za kuwa tayari kwa safari. Mlango wa upande wa kulia umefunguliwa ukiashiria uwezekano wa abiria kuingia au kutoka kwenye gari hilo.

Gari aina ya Suv lenye rangi ya fedha limepaki kwenye eneo la nyasi na miti, likionyesha mazingira ya mashambani. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri, huku paa lake likionyesha rack ya kubeba mizigo. Kwa mbali watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na magari mengine, ikionyesha mkusanyiko mdogo wa watu.

Gari jeupe la kisasa linaonekana likiwa limeegeshwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga mzuri. Huenda ni gari la SUV likionyesha muundo maridadi na magurudumu ya aloi. Liko ndani ya chumba cha maonyesho ya gari ambapo kuna madirisha makubwa yanayoonyesha.

Gari aina ya SUV yenye rangi ya buluu nyeusi imepaki kando ya barabara. Likionyesha muundo wake imara. Paa lake lina raki ya mizigo na nyuma kuna ngazi iliyounganishwa ikionyesha utayari wa safari ndefu au kubeba mizigo.

Gari la rangi la fedha aina ya sudan limeegeshwa kwenye barabara yenye matofali. Kando ya gari kuna majengo yenye panya nyekundu na mimea. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna mwanga wa jua unaowaangukia kwenye gari.

Mwnaume mmoja anaonekana akitembea kuelekea kwenye magari manne yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Magari hayo yanaonekana yakiwa yameegeshwa chini ya miti mirefu. Mwanaume hiyo anatembea wa kwa makini labda akielekea kwenye moja ya magari hayo.

Garo dogo la abiria la rangi ya fedha limesimama kwenye njia ya udongo, likionyesha kuwa linaweza kuwa linatumiwa kwa safari za nje. Nyuma ya gari kuna miinuko mikubwa ya miamba, ikionyesha mazingira ya asili na labda eneo la hifadhi ya wanyama pori au mbuga ya taifa.

Mwanamke mwenye furaha sana ameketi kwenye kiti cha udereva ndani ya gari. Anaonekana akitabasamu kwa furaha huku akishika usukani. Labda anajaribu gari jipya. Mwanume mwenye suti anaonekana amesimama kando yake. Labda ni muuzaji wa magari.

Warsha ya kiwanda inaonyesha mabasi kadhaa yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Basi la manjano lililo mbele lina kofia yake ya wazi likionyesha injini yake huku basi jeupe likionekana liko tayari zaidi nyuma yake.

Gari la Mitsubishi Pajero la rangi ya fedha limepakiwa kwenye maegesho. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina paa la kubebea mizigo. Taa za gari zinaonekana wazi. Kuna gari jingine jeupe lililopakiwa karibu.

Sehemu ya ndani ya gari imeonekana ikionyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa vitamba vyepesi. Viti hivyo vinaonekana kuwa safi na vimetunzwa vizuri zikipambwa kwa mifumo ya mistari ya kijivu. Kwa mbali kupitia dirisha la gari kuna magari mengine na miti ikionyesha mazingira ya nje.

Gari jeupe la kisasa aina ya SUV limeegeshwa kwenye eneo la lami au zege. Magurudumu yake meusi na meupe yanaonekana kuvutia yakiongeza mvuto wa gari. Nyuma ya gari hilo uzio mweusi wa chuma unaonekana na kuna kivuli kinachoanguka chini ya gari kutokana na mwanga wa jua.

Gari nyeusi limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, magurudumu yake yanamuundo wa kipekee ikinaza mwanga kidogo, nyuma ya gari hilo sehemu ndogo la gari jeupe jingine inaonekana likiwa na raki ya mizigo juu , inaonekana magari haya yameegeshwa katika eneo la wazi labda sehemu ya kupumizika au kambi.

Trela la kubeba magari inaonekana limebeba magari matatu. Trela hii lina rangi ya buluu na lina magurudumu mengi, likionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito. Magari mawili meusi na moja la fedha yamepangwa juu ya trela yakionyesha magari mapya au yaliyotumika.

Msafirishaji wa magari amepaki kwenye eneo la wazi akiwa amebeba magari matatu ya kifahari yakiwemo meupe na meusi. Magari haya yamepangwa kwa uangalifu yakionyesha usafiri wa magari mapya

Gari la kifahari limeegeshwa ndani ya jengo. Gari hili lina muundo wa kisasa na magurudumu ya rangi ya fedha. Mwangaza wa taa za ndani unaakisiwa kwenye mwili wake mweupe na kuongeza uzuri wake. Nafasi inayolinalolizunguka linaonekana kuwa kubwa na safi.

Wateja wawili, mwanaume na mwanamke wanaonekana wakizungumza na muuzaji ndani ya duka la magari. Muuzaji anashikilia kibao na inawezekana anatoa maelezo kuhusu magari yaliyopo. Magari mengi mapya yenye rangi tofauti yamepaki ndani ya chumba cha maonyesho yakisubiri wateja.

Gari la zamani aina ya Ford Thunderbird lenye rangi ya samawati hafifu. Linaonekana likiwa limepakiwa. Sehemu ya mbele ya gari ina nembo ya Thunderbird na mapambo ya chuma. Kioo cha mbele kinaakisi mandhari ya miti.

Trela kubwa ya buluu inayotumika kubeba magari imepakiwa na magari kadhaa. Magari hayo yakiwemo SUV nyeusi na magari mengine ya sedani . Yamepangwa kwa ustadi kwenye staha mbili za trela. Nyuma ya trela kuna jengo kubwa lenye rangi ya buluu na nyeupe, likionyesha mazingira ya viwanda au ghala.

Foleni ya magari yamepaki kwenye nyasi yakionyesha maegesho ya nje. Gari la kwanza lina rangi ya bluu, likifwatiwa na magari meusi na meupe. Bampa ya nambari ya Kenya, KDK 849T, linaonekana wazi, likionyesha magari yaliyosajiliwa nchini Kenya. Maandhari ya kijani kibichi na miti mirefu, inaashiria eneo lenye asili nzuri.

Kipimo cha spidi ya gari chenye nambari zinazoanzia sufuri hadi mia mbili sitini. Sindano nyeupe inakaa kwenye sifuri ikionyesha gari limesimama au halitembei. Kipimo cha mafuta kinaonekana chini ikiashiria kuwa tanki la dizeli limejaa nusu.

Gari jeupe la michezo limepaki mbele ya mlango wa huduma likionyesha muundo wake wa kisasa na rangi nyeupe. Milango ya kioo inaonekana nyuma ikiwa na maandishi ya approach slowly auto-door ikionyesha mfumo wa kiautomatiki.

Gari jeupe la abiria limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi nyingi. Mbali kidogo, nyuma ya gari, kuna jengo dogo la mbao lenye paa la rangi ya kahawia. Anga linaonekana kuwa na mawingu, likionyesha hali ya hewa tulivu.

Gari jeusi aina ya SUV imepaki kwenye eneo la maegesho la inje lenye sakafu ya vigae. Muundo wake maridadi unaonekana vizuri chini ya mwanga wa jua na rims zake nyeusi zenye lafudhi nyekundu zinaongeza mvuto.

Onyesho la magari limejaa magari kadhaa ya kisasa ikiwemo suv ya rangi tofauti. Watu wanatembea miongoni mwa magari hayo wengine wakizungumza na wafanyikazi wa mauzo. kuna madawati kadhaa yaliyopangwa kwa ajili ya wateja na wafanyakazi.

Gari jeupe aina ya Suv limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye vumbi. Gari hilo lina namba za usajili za Kenya zenye rangi ya manjano. Zikionyesha kuwa limeandikishwa nchini humu.

zimejazwa na vinyango vya wanyama wa kiafrika ikiwemo twiga, tembo na pundamilia. Vinyago hivyo vimetengenzwa kwa mbao na vina rangi na muundo tofauti vikionyesha ufundi wa mikono. Baadhi ya sanamu zinaonyesha wapiganaji wa kimaasai waliovalia nguo nyekundu zikiongeza utamaduni wa eneo hilo.

Bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zimepangwa. Kunaa nyanya nyingi, ndizi, vitunguu na mboga za majani zimepangwa kwa kuvutia. Taa za juu zinatoa mwanga mkali zikisisitiza uzuri wa bidhaa zilizopangwa. Inaonekana kuwa soko au duka la vyakula lenye shughuli nyingi.

Shanga na vitu mbalimbali vya asili vimetundikwa na kupangwa kwenye stendi ya mbao vikionyesha ufundi wa mikono. Baadhi ya shangaa zimetengenezwa kwa maganda ya kauri huku nyingine zikiwa na rangi mbalimbali pia kuna mikufu na vikuku vilivyotengenezwa kwa shanga za kupendeza.

Soko kubwa lililo wazi limefurika watu wengi. Wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Bidhaa za chakula kama vile mboga, na matunda, yametandazwa chini na kwenye meza. Zikiwa zimefunikwa kwa plastiki. Baadhi ya maeneo ya soko yana matope. Kuashiria kuwa mvua imenyesha au ardhi ina unyevu.

Duka la matunda lenye shughuli nyingi. Katika stendi ya mbele kuna rundo kubwa la machungwa na tufaha nyekundu zilizopangwa kwa uangalifu. Mwanamke mmoja amevaa koti ya denimu na barakoa nyeusi, akichagua matunda kwenye stendi.

Maboga yanatofautiana kwa ukubwa na rangi, mengine yakiwa na mchanganyilo wa kijani kibichi na njano, huku mengine yakiwa na rangi ya machungwa na kijani. Maboga ya butternut yametulia chini yakiashiria kuwa tayari kwa matumizi.

Barabara ya lami inaonekana ikipita katikati ya soko la wazi lenye shughuli nyingi. Upande wa kushoto, meza zimejaa matunda na mboga mbalimbali zikionyesha wingi wa bidhaa. Bango ndogo lenye nambari ya simu ya fundi bomba linaonekana kando ya barabara ikionyesha huduma zinazotolewa eneo hilo.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana, ambapo wachuuzi wamepanga bidhaa zao kando ya barabara. Kuna aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa vizuri, zikionyesha wingi wa bidhaa. Watu kadhaa wanatembea katikati ya wachuzi, baadhi yao wamebeba miavuli kujikinga na jua au mvua.

Soko limejaa sana likiwa na bidhaa mbalimbali za sanaa na ufundi zilizotundikwa na kuwekwa chini. Kuna michoro mingi iliyojaa rangi nyingi ikionyesha wanyamapori na mandhari ya kiafrika. Baadhi ya mabanda yanaonekana nyuma, yakitoa kivuli Kwa wauzaji na wateja.

Kando ya barabara yenye shughuli nyingi ambapo kuna biashara ndogo ndogo zikiendelea. Chupa kadhaa zenye vimemiminika vya rangi ya dhahabu vimepangwa kwenye meza, labda ni mafuta au asali. Kuna ndoo kubwa ya kijani na vyombo vingine vya plastiki vya rangi tofuati kama vile manjano, waridi na samawati.

Eneo kubwa la soko linaonekana likiwa limejaa bidhaa na vitu vilivyopangwa kwenye vibanda na meza. Kwenye rafu na meza kuna vikapu mbalimbali, matunda na masanduku ya bidhaa yaliyopangwa. Hali hii inaashiria shughuli nyingi za biashara katika soko hii.

Mikono ya mwanaume inaonekana ikishikilia aina mbali mbali za viatu vilivyo tengenezwa kwa mkono, viatu hivi vimetundikwa kwa safu vikiwa na muundo shanga na rangi mbali mbali, nyuma yake kuna vibanda vingine vilivyo jaa bidhaa kama hizo.

Soko la wazi linaonyesha bidhaa nyingi za ufundi wa mikono. Zikiwemo shanga na mikufu yenye rangi mbalimbali. Vitambaa vya kiafrika vilivyopambwa kwa rangi angavu vimetundikwa juu, vikionyesha utamaduni wa eneo hilo.

Mahali hapa pamefurika watu wengi. Wamekusanyika chini ya vyumba vyenye paa pana linafanana na soko au eneo la biashara baadhi ya watu wamebeba mizigo au wamekaa chini wengine wakionekana kushugulika na shughuli mbalimbali

Kuna mrundiko mkubwa wa soksi zenye rangi mbalimbali zikiwa zimetupwa juu ya meza iliyo na waya wa chuma. Soksi hizo zinaonekana kuwa za aina nyingi zikiwemo za watoto na watu wazima na zimepangwa kwa fujo. Chini ya meza hio kuna takataka na uchafu uliotapakaa ardhini, jambo linaloashiria mazingira ya soko au eneo la biashara isiyo rasmi.

Soko lenye shughuli nyingi. Nguo nyingi zimetundikwa na kuwekwa kwenye meza zikionyesha bidhaa mbalimbali za kuuza. Njia nyembamba inawatenganisha wateja na wafanyabiashara huku watu kadhaa wakitembea katikati ya biashara.

Soko kubwa la matunda linaonekana kufurika ndizi nyingi zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao na meza. Wafanyabiashara na wateja wametawanyika kote sokoni wakishughulikia biashara zao. Na baadhi yao wanaonekana kuchagua au kupakia ndizi

Sehemu ya soko imejazwa na rundo la matunda na mboga mbalimbali zikiwemo nyanya, hoho za kijani na karoti. Kiasi kikubwa cha vitunguu kijani kimepangwa katikati kikionyesha utofauti wa bidhaa.

Shada la viatu vya wanawake limepangwa kwenye soko, likionyesha aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa juu ya meza. Kuna rundo la viatu vya kuteleza na viatu vya wazi vinavyotawanyika huku kukiwa na safu ya viatu vya kufunga vilivyoning'inia nyuma. Kwa upande wa kushoto rafu imejaa miwani ya jua, ikionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa.

Neno M4 Aparment linaonekana kwa herufi kubwa juu ya jengo la ghorofa. Ghorofa hizo zina maandishi mengi na balkoni zikipambwa kwa rangi ya kahawia. Kwenye ghorofa ya chini, kuna maduka mbalimbali yenye mabango yaliyotofautiana, yakionyesha huduma za uuzaji wa vyakula kama vile nyama na bidha zinazotumika katika ujenzi.

Jengo refu la gorofa linasimama likiwa limejengwa kwa kisasa, likionyesha muundo wa kuvutia. Linajumuisha balconies nyingi zenye vioo, zikiongeza uzuri na mwangaza. Jengo hilo limepakwa rangi nyeupe na samawati, na juu yake kuna ishara inayoonyesha Highway Heights.

Nyumba moja, iliojengwa kwa mawe na kuwa na paa la vigae, imejipanga katikati ya uwanja mkubwa, rangi ya kuta za nyumba hii ni kijivu na waridi huku madirisha yakiwa meusi, bingu ina mawingu meupe iliotawanyika, ikionyesha hali ya hewa ya jua.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa limesimama wima chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Juu ya jengo hilo kuna bango lenye maandishi to let likionyesha kuwa nafasi zinapangishwa. Sehemu ya chini ya jengo ina bango kubwa jekundu lenye maandishi Miale Mabati likionyesha jina la biashara au huduma inayopatikana hapa.

Bango kubwa la matangazo linaonyesha jengo refu la kisasa pengine ni jengo la makazi au biashara. Bango hilo linatangaza Plumeria Residency na linatoa maelezo kuhusu idadi ya vyumba vilivyouzwa na ukubwa wa vijengo vinavyopatikana . Linasimama mbele ya majengo mengine marefu ikiashiria eneo la maendeleo ya miji.

Njia nyembamba iliyotengenezwa kwa kokoto inaonekana ikiingia ndani ya eneo la makaazi. Nyumba kadhaa zenye paa nyekundu na kuta za rangi ya udongo zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Miti mikubwa na majani mabichi yamezunguka nyumba hizo ikiongeza uzuri wa asili.

Jumba limezungukwa na bustani yenye mimea mingi ya kijani kibichi na miti mikubwa inayoleta kivuli kizuri. Kwenye uwanja wa mbele njia ya changarawe inaelekea mlangoni. Mbingu ya samawati isiyo na mawingu inaonekana juu ikionyesha siku yenye jua kali.

Jengo la ghorofa lenye paa la rangi ya kahawia na kuta ya cream linasimama katikati ya miti mirefu. Juu ya jengo, bango linaashiria, Ukc Lifestyle Apartments, likionyesha matumizi yake kama makaazi.

Ardhi iliyo wazi na nyasi kavu mbele, inaashiria eneo ambalo linaweza kuwa linasubiri maendeleo. Majengo kadhaa ya ghorofa nyingi yanasimama nyuma, baadhi yakiwa yamekalika na mengine yanaonekana kuwa katika hatua za ujenzi.

Uwanja mpana wa wazi wenye nyasi kavu, unaonekana ukiwa na majengo ya makaazi kwa mbali. Nyumba kadhaa za kisasa zikiwa na kuta za mawe na paa za vigae, zimejengwa nyuma ya ukuta. Mbingu ina mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha hali ya hewa ya jua. Eneo hili linaweza kuwa sehemu inayokuwa ya makaazi au viwanja vya ujenzi karibu.

Majengo mawili marefu yanaonekana yakiwa yamesimama nyuma ya miti. Anga ni la samawati na kuna mawingu meupe. Picha inaonekana kuchukuliwa kutoka chini, ikiwaonyesha urefu wa majengo hayo.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonaka likitikisa mbinguni chini ya anga safi ya bluu. Limerembeshwa kwa rangi za kahawia iliyokolea na nyeupe ikionyesha muundo wa kisasa. Waya za umeme zinavuka mbele ya jengo zikiongeza mtazamo wa mjini.

Jengo lenye kuta za rangi ya manjano na samawati limesimama chini ya anga lenye la bluu lililo wazi. Sehemu ya juu ya jengo inamuundo ambao wenye mchoro wa samawati na kahawia. Ukuta wa matofali unaonekana mbele ukionyesha eneo lililojengwa vizuri

Jengo refu linalojengwa linasimama wazi, likiwa na fremu za mbao zinazotumika kama miti. Sehemu yake ya juu inaonekana kukamilika kwa kiasi huku sehemu ya chini zikiwa baado zinaendelea kujengwa zikiwa na madirisha mengi tupu.

Duka kubwa lina rafu zilizojaa mayai mengi yaliyopakiwa kwa uangalizi. Mayai hayo yamewekwa kwenye vibati vya plastiki na vimewekwa kwenye rafu mbalimbali. Baadhi yao yakiwa na bei. Kuna ishara zinazoonyesha, lowest price , kuashiria punguzo la bei.

Mandhari ni ya ndani ya duka la kisasa la vyakula, au soko la bidhaa safi imejaa bidhaa mbalimbali. Rafu nyingi za vinywaji baridi zilizojaa chupa za rangi tofauti, zinaonekana wazi mbele. Kwenye kona, kuna sehemu yenye keki na bidhaa ya kuoka, zilizopangwa vizuri.

Mandhari ya duka kubwa la kisasa lenye safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Ishara kubwa ya mbao yenye numba tatu inaonekana katikati ya duka, ikionyesha aina za bidhaa kama; maji, soda, juisi mikate, vitafunio na biskuti.

Duka kubwa la chandarana food plus linaonekana kwa mbele likiwa na ishara kubwa ya kijani iliyoshika jina la duka. Ndani ya duka, rafu zimejaa matunda na mboga zikionyesha bidhaa mbalimbali zinazopatikana.

Rafu za mkate zimejaa bidhaa mbalimbali. Baadhi ya mikate imepangwa kwenye chasi za chuma huku mingine ikiwa kwenye vifungashio vya plastiki. Kwa mbali kunaonekana ishara ya sehemu nyingine za duka na bango lilioandikwa, Quickmart, kuashiria ni duka kubwa la Quickmart.

Hifadhi hii ya matunda na mboga inaonekana imejaa bidhaa mbalimbali vikiwemo vitunguu. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na kwenye maboksi zikionyesha mpangilio mzuri wa duka. Baadhi ya mboga zinaonekana kuwa na stika za bei zikionyesha kuwa zinauzwa.

Sehemu ya duka kubwa ya vyakula, iliyo jitolea kwa matunda na mboga ishara kubwa yenye maneno fruit and vegetables imeninginia juu ikionyesha wazi eneo hilo. Rafu zimejaa ndizi, nyanya, karoti, matunda, na mboga nyingine nyingi zote zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Njia ndefu ya duka kubwa inaonekana ikiwa na rafu zilizojazwa bidhaa pande zote mbili. Katika sehemu ya kulia kuna rundo la vifungashio vya rangi ya machungwa labda bidhaa zenye ofa maalum kama inavyoonyeshwa na bango la Promotion na bei la mia tatu arobaini na tano.

Eneo la ndani la duka la kisasa linaonekana likiwa na sehemu mbalimbali za bidhaa. Kuna ishara kubwa zenye maandishi MEAT na FISH zikionyesha sehemu za nyama na samaki. Taa nyingi zimetundikwa kwenye dari zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka. Uku pia kukiwa na mimea ya mapambo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja lililo na safu kadha za kaunta za malipo. Mabango mekundu yanayosomeka express counter yanaonekana wazi juu ya kaunta kadhaa. Wateja na wafanyakazi wachache wanatembea au kusimama karibu na kaunta hizo.

Rafu ndefu zimejaa pakiti za nepi za watoto za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kulingana na chapa. Kila pakiti ina picha ya mtoto mchanga ikionyesha umri na jinsia tofauti.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likionyesha sehemu ya matunda na mboga iliyo na mananasi, matikitikiti maji na matunda mengine yaliyopangwa vizuri. Raibu zingine zinaonekana nyuma zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula.

Aile ndefu ndani ya duka kubwa imejaa rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyingi kuanzia chini hadi juu. Sakafu ina vigae vyeupe vinavyoakisi mwanga. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Ndani ya duka kubwa lenye sakafu ya vigae vya rangi ya kijivu. Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu. Kwenye sehemu ya katikati matunda na mboga zimepangwa kwenye masanduku ya mbao, zikionyesha bidhaa mpya, mabango ya matangazo yametundikwa juu yakiongeza mvuto kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za chakula zikiwemo maziwa na unga. Chapa kadhaa za maziwa zimeonekana kwenye rafu ya juu, zikiwa zimepangwa kwa rangi tofauti za ufungaji.

Duka kubwa lenya bidhaa za mazoezi na vifaa vya michezo limepambwa vizuri. Kuna mashine nyingi za kukimbia na baiskeli za mazoezi zimepangwa kwa utaratibu kwenye zulia la kijani. Kwenye upande mmoja rafu zimejaa bidhaa za michezo na chapa kama Reebok inaonekana.

Duka la mboga au soko la ndani likiwa na bidhaa mbali mbali zikiuzwa. Nyanya nyingi nyekundu zimewekwa kwenye vikapu na masanduku ya mbao zikiwa zimepangwa kwa kuvutia. Pia kuna: vitunguu, ndizi na bidhaa nyingine za shambani zimepangwa kwa ajili ya wateja.

Soko la samaki au sehemu ya samaki katika duka kubwa. Kuna maonyesho marefu yaliyojaa barafu, yakihifadhi aina mbali mbali za samaki na bidhaa za baharini. Baadhi ya samaki wamewekwa wazi kwenye barafu, huku wengine wakiwa wamefungashwa kwenye trei za plastiki tayari kwa kuuzwa.

Sehemu kubwa ya duka imejazwa na bidhaa za wanyama, hasaa chakula cha mbwa. Rafu zimejaa paketi mbali mbali za dog food , zikiwa na nembo na ukubwa tofauti. Chini ya rafu, kuna mirundo ya mifuko mikubwa ya chakula cha mbwa, ikiwa imepangwa vizuri.

Kuna rafu nyingi zilizopangwa vizuri kwenye duka kubwa, zikiwa zimejaa chupa za sabuni na bidhaa nyingine za kusafisha. Bidhaa hizo zimepangwa kwa rangi na aina zikionyesha wingi wa uchaguzi. Taa za dari zinaangaza rafu hizo, zikionyesha safi na zimetunzwa vizuri. Hii inaonekana kuwa sehemu ya bidhaa za nyumbani katika duka la rejareja.